Kijana aliyevalia shati yenye mistari ya samawati na nyeupe akionekana kushiriki katika kipindi cha darasani kwenye kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akieleza kitu kwenye kile kinachoonekana kuwa ubao.

Mwanamke ameketi mezani katika ofisi ya nyumbani au masomo amevaa miwani na shati la denim na anaonekana kuandika kwenye daftari huku akiangalia laptop yake iliyo mezani.

Mwanamke mmoja mwenye nywele nyingi, ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akiwa amevaa sweta nyekudu, kompyuta yake imewekwa juu ya stendi ndogo, na kuna screen nyingine ya kompyuta iliyo karibu naye kwenye meza.

Wasichana wawili wamevaa hijabu, mmoja akiwa amevaa bluu na mwingine ya kijani na njano, wakiangalia kwa pamoja kile kinachoonekana kuwa simu. Wako katika mazingira yanayoonekana kama ya darasa na kuna wanafunzi wengine nyuma yao.

Mtu aliyekaa kwa mtindo wa kukunja miguu na kompyuta ndogo ikiwa imetulizwa mapajani. Mikono yake imewekwa kwenye keyboard . Mtu huyu amevaa t-shirt nyeupe na jeans ya bluu.

Mtu aliyeketi kwenye meza na Komputa ndogo iliyo wazi akishiriki katika mukutano wa video skrini ya Komputa inaonyesha washiriki wakiwa na icon zenye duara, zenye herufi. Kuna karatasi na simu kwenye meza, mandhari nyuma inaonyesha mimea kwenye rafu.

Msichana ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi, mwenye tabasamu amevaa vipokea sauti na shati ya pink . Anaandika kwenye daftari, huku akiwa mbele ya kompyuta yake ndogo iliyo mezani.

Mwanamke mmoja mwenye nywele nyingi ameketi mezani akiangalia karatasi anazoshika mikononi mwake akiwa amevaa shati la rangi ya samawati, na kufanya kazi yake katika ofisi yenye kompyuta ya mikononi na ubao mweupe nyuma yake.

Msichana mdogo akifanya kazi kwenye daftari lake, akiwa ameshika penseli na ameonekana kufurahishwa, huku akiinua mkono wake mmoja na anatazama kitu chenye rangi nyekundu mbele yake.

Skirini ya kompyuta ya mkononi ambayo inaonyesha mtu akizungumza, anaonekana kuwa amevaa shati la rangi ya samawati na yenye muundo na ameketi mbele ya rafu ya vitabu anashiria huku mikono yote miwili ikiwa wazi.

Mtu ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta. Kuna kikombe cha kahawa, kitabu na karatasi kwenye dawati na pia mmea mdogo. Mwanaume huyu amevaa miwani na shati nyeusi na fulana nyeupe.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu, anayefanya kazi kwenye kompyuta. Amevalia sweta ya rangi hafifu na ameonekana ametulia akifanya kazi mezani. Juu ya meza kuna karatasi na faili na nyuma yake kuna picha zilizopigwa ukutani.

Mvulana anayetumia kompyuta, iliyo juu ya meza, akiwa na fulana, ya rangi nyekundu, na anazo vipokea sauti vinavyobanwa kichwani. Kando ya mkono wake, kuna kitabu.

Watoto wawili wanafunzi, mmoja mvulana na mwingine msichana, wamekaa kwenye meza wakiangalia simu nyeupe. Wamevaa sare za shule na wako ndani ya chumba ambacho kinaonekana kama darasa lenye vitu kama chati ukutani.

Mkono wa mtu ukiguza ikoni za hologramu zinazoelea hewani zikiwakilisha ukuzaji wa kidijitali. Ikoni hizi zinajumuhisha laptop , kofia ya mahafali, taa ya balbu na kitabu kicho wazi.

Watu wengi wameketi kwenye madawati kwenye chumba kinacho onekana kama darasa la kompyuta, wengi wao wameinua mikono ya juu, kuna mwalimu au mtu anayesimama mbele ya darasa, kuna kompyuta nyingi kwenye madawati.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya rafu zilizojaa vitabu katika maktaba au duka la vitabu. Ameangalia vitabu kwenye rafu ya chini. Akionekana kuwa anatafuta au kuchagua vitabu. Vitabu vimepangwa kwa wima kwenye rafu.

Chumba cha mtindo wa hosteli, kinachowezekana kuwa ndani ya malazi makubwa. Kuna seti mbili za vitanda vya dabodeka, kila moja ikiwa na godoro nyeupe. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na sehemu ya bluu, nyuma ya seti moja ya dabodeka.

Watu wengi wamekaa kwenye meza darasani au kwenye mkutano wakionekana kuwa wanasikiliza au kujadiliana. Kuna mlango wazi upande wa kushoto na mwingine upande wa nyuma. Kwa ukaribu kuna meza iliyo na kitabu wazi.

Chumba cha kulala na vitanda viwili. Kila kitanda kina matandiko ya kijani kibichi na chandarua cheupe kinachoning'inia kutoka juu. Kuna dawati dogo ya mbao katikati ya vitanda. Kuta zimepakwa rangi nyepesi na kuna picha chache zilizopangwa zikining'inia.

Maabara ya sayansi iliyojaa vifaa mbali mbali kama vile: mikroskopu , mirija ya majaribio, beakers na vifaa vingine vya kisayansi vilivyopangwa kwa meza nyeupe. Kuna sink na vyupa vingi upande wa nyuma kwenye rafu.

Darasa kubwa au ukumbi wa kusoma. Madawati tupu yenye viti vilivyounganishwa yamepangwa vizuri yakitazama mbele ya chumba. Kuna madirisha upande wa kushoto wa chumba.

Darasa tu kuna safu za madawati ya mbao ya rangi ya hudhurungi na viti vilinyoshikanishwa. Madawati yamepangwa vizuri yakitazama mbele ya darasa. Kuna madirisha mengi kando ya ukuta ambao umepakwa rangi ya samawati

Jumba kubwa la mihadhara lililojaa watu wengi. Sehemu ya kuketi imepangwa kwa namna iliyopinda. Kuna mtu kwenye jukwaa akizungumza na watu walioketi. Kuna ngazi zinazoweza kuonekana katikati na sehemu ya chumba.

Jengo refu lenye rangi nyeupe na nguzo nyingi, limezungukwa na nyasi kijani na vichaka vilivyopangwa vizuri, inaweza kuwa shule au taasisi nyingine kubwa.

Kitanda kimoja chenye shuka zenye mistari nyeusi na nyeupe, blanketi nyekundu na nyeusi na mto wenye rangi mbalimbali. Kuna pia kiti cha kijani kibichi na sehemu ya meza inaonekana pembeni ya kitanda.

Chumba cha kulala, chenye kitanda kilicho na blanketi ya rangi ya samawati, dawati jeupe na kiti cheupe chenye backrest nyekundu.

Watoto wawili, mvulana na msichana wameketi wakiangaliana. Inaonekana wako darasani. Wote wamevalia sare ya shule. Mwanafunzi mvulana anaonekana kumwelezea mwenzake kitu. Nyuma yao kuna ubao wenye maandishi ya chaki.

Mtoto ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta kwenye meza nyeupe. Anaonekana akitumia moja ya kompyuta hizo. Mtoto huyu anatumia kompyuta kwa kutumia miguu yake.

Mikono miwili labda ya mzazi na mtoto, ikishirikiana kucheza mchezo wa kuunganisha vitu. Kuna ubao wa mbao, ulio na vikingi na pete za rangi mbalimbali na maumbo kama maua, zikiunganishwa kwenye vikingi hivyo.

Wanawake wawili wakitumia kompyuta ndogoi pamoja, mwanamke mmoja aliyeketi amevaa vipokea sauti vya masikioni akitabasamuna kuangalia skrini ya kompyuta. Mwanamke mwingine anaonekana kuwa mtu mzima pia anatabasamu na anaonekana kumsaidia mwenzake kwenye kompyuta.

Wanawake wawili wameketi kwenye meza wakiangalia vitabu. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mshauri, amevaa koti jeupe la maabara na anashikilia kalamu. Mwanamke mwingine anayeonekana kuwa na down syndrome amevaa shati jekundu na anaandika kwenye daftari.

Mvulana mdogo amevaa kifaa cha kusikia sikioni akiwa ameketi kwenye meza. Mbele yake kuna mwanamke ambaye amenyoosha kidole chake. Kuna karatasi yenye mchoro wa herufi A juu ya meza pia.

Mikono miwili yenye vidole ikiguza kwa upole sehemu iliyofunikwa kwa nukta zilizoinuliwa ambayo ni breli. Vidole vimewekwa kwa uangalifu ili kusoma mifumo ya kuguza nisyowakilisha herufi na maneno.

Watu wawili wamesimama pamoja. Mwanamke mmoja anaonekana akimuelekeza mwenzake kitu kwenye kitabu wanayoiangalia pamoja. Kuna watu wengine wawili nyuma yao ambao wanaonekana kuwa wanazungumza.

Mwanamke ambaye anaonekana kumsaidia msichana mdogo kusoma kitabu. Msichana huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa Downs Syndrome wote wawili wamevaa mavazi ya pink na wanaonekana kuwa wamefurahi sana.

Mwanamke anyeonekana kama mwalimu amenyoosha mikono yake mbele. Kando yake watoto wawili, msichana na mvulana wamenyoosha mikono yao wakiiga mwalimu. Mandhari inaonekana kuwa ya darasani.

Mtoto mchanga mwenye furaha akichora kwa brashi na rangi kwenye karatasi akiwa amevaa mavazi ya kijani kibichi na miwani. Mtoto huyu ana tabasamu pana na anaonekana kufurahia shuguli anayoifanya.

Mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Mtoto huyu amevaa shati la rangi ya kahawia na kaptula nyeusi na hana viatu. Kiti cha magurudumu kimewekwa karibu na dawati la shule la mbao, huku watoto wengine wakikitumia.

Mvulana mdogo aliyevaa shati yenye mistari, anapaka muundo wa mbao rangi kwa kutumia brashi. Mwanaume anayetabasamu, amesimama karibu naye upande wa kulia, na wanaonekana kuwa nje.

Kijana mdogo ameketi kwenye dawati na kuangalia laptop .Ameweka kidevu chake mikononi. Amejishughulisha kile kilicho kwenye skrini. Kuna mapambo ya rangi ukutani kutambua mazingira ya kusoma kama darasani.

Mwanamke anamuonyesha mtoto mzungu kitu kutoka kwa simu aliyoshikilia. Wanaonekana kufurahia .Mwanamke huyu ana nywele nyeusi na mtoto ana nywele ya kahawia.

Mwalimu wa kike anafunzana na mwanafunzi mchanga, aliyevalia shati yenye mistari. Wote wawili wamesimama mbele ya ubao, ambao umeandikwa maneno mbalimbali juu yake. Mwalimu ananyoosha kidole kwenye ubao.

Watu wawili jikoni mwanaume mmoja amevaa shati la chungwa na aproni ya bluu ametoa ulimi wake nje. Mtu mwingine ambaye ni mwanamke amevaa shati la bluu na ameshika keki na kuna keki kadhaa mbele yao.

Mwanaume mzungu mwenye mvi na ndevu, amevaa miwani anaonekana amelala juu ya tumbo lake juu ya kochi au kitanda, na anatazama chini kwenye daftari nyeupe, iliowazi mbele yake mikono yake imewekelewa kwenye kurasa.

Kijana mmoja ameketi kwenye sofa ya kijani, anaonekana kuwa anasoma kitabu kilicho wazi mbele yake, yuko katika mazingira yanayoonekana kama maktaba au eneo la kusomea na kuna rafu za vitabu na viti nyuma yake.